Madoli ya kuchezea ya watoto yaliyowekwa kwenye rafu ya duka, juu ya sehemu ya nguo zinazoning'inia kwenye wavutio. Doli na pengwini lenye rangi nyeusi, nyeupe na ya njano likiwa limesimama wima.

Duka la watoto ambayo inajulikana kama baby shop . Ndani ya duka, kuna mwangaza mkali wa kupendeza pamoja na mpangilio safi na nidhafu wa bidhaa. Bidhaa mbalimbali kama nguo za watoto, vinyago na vifaa vya watoto wachanga vimepangwa kwenye racks na wima za maonyesho.

Ndani ya duka kubwa la nguo ambapo nguo zimepangwa kwa wingi kwenye rafu na meza. Kwa upande wa kushoto kuna rafu ndefu zilizojaa suruali za kutambaa na mashati ya rangi mbalimbali. Katikati ya duka kuna marundo ya nguo zilizofungwa kwenye plastiki zikiwa zimepangwa vizuri.

Duka la nguo pengine duka la mitumba. Safu ya juu ina nguo mbalimbali kama ,fulana, suruali na hudi na safu ya chini ina mashati na fulana za rangi tofauti.

Duka la kisasa na la kifahari la nguo na viatu vya wanaume. Ndani ya duka kuna rafu na meza zilizopangwa vizuri zikionyesha bidhaa mbalimbali. Upande wa kulia wa picha kuna nguo zilizoning'inia kwenye maktaba ya wazi ikiwemo suti, mashati na jaketi.

Mlango wa duka la Woolworths lililoko ndani ya jengo la kisasa . Ndani ya duka, nguo na bidhaa nyingine zimeonyeshwa, zikiwemo nguo za kike. Kwenye mlango wa glasi upande wa kushoto, kuna bango la simu mahiri lenye maandishi download the loyal app too .

Duka la kuuzia bidhaa ya mitindo hasa viatu na mavazi. Kuna rafu mbalimbali zilizojaa viatu vya aina tofauti hasa viatu vya wanawake kama vile viatu virefu vya kisigino, viatu vya wazi na viatu vya kawaida vya kuvaa kazini au matembezi.

Safu ndefu za suti za wanaume zikiwa zimetundikwa kwenye reki la chuma ndani ya duka la nguo. Kuna aina mbali mbali za suti nyingi zikiwa za rangi nyeusi, kijivu na blue . Zikiwemo suti za miraba. Kila suti inaonekana kuwa na lebo ya bei au chapa iliyoshikiliwa.

Duka la nguo na vifaa vya mitindo, vinaonekana kuwa la kifahari au la kisasa. Duka lina taa zenye mwanga. Upande wa kushoto, kuna rafu ndefu zilizowekwa vizuri zenye viatu vya aina mbalimbali ikiwemo viatu vya michezo na viatu vya kawaida.

Soko la utamaduni, linalouza bidhaa za sanaa na ukumbusho. Huchangia pakubwa kwenye sekta ya utalii na uchumi wa wasanii wa ndani. Ni alama ya utajiri wa sanaa.

Sehemu ya duka la nguo na vifaa vya mtindo .Kuna rafu ya mabegi ya aina tofautitofauti yaliyopangwa vizuri kwa kutumia wima wa chuma .Mabegi haya yana rangi mbalimbali kama nyeusi, zambarau nakathalika.

Sehemu ya ndani ya duka la nguo za wanaume au duka la vifaa vya kiume, likionyesha aina mbalimbali za bidhaa zilizopangwa vizuri kwenye rafu nyeupe na vitunza viatu vya kioo. Rafu ya juu ina kofia nyeusi pana, mikanda kadhaa, na labda vifaa vingine vidogo vidogo.

Sehemu ya duka la mavazi ambapo suti za wanaume zimepangwa kwa mpangilio mzuri kwenye rafu na wavutio. Kuna aina mbalimbali za rangi kama kijivu, kahawia, samawati ya mwanga, nyeusi, njano ya dhahabu, maruni, chekicheki za njano.

Duka la mavazi la kisasa ndani ya jengo kubwa kama reja reja. Mwanga mwingi wa dari unaouangaza vizuri bidaa zote, jambo linalovutia wateja. Upangilio wa kisasa na safi unaosaidia mteja kuona kila kitu kwa urahisi.

Safu ndefu za nguo zilizopangwa kwenye vigandi, ndani ya duka la nguo au soko la mitumba. Nguo hizi, zina aina mbalimbali za mitindo, rangi na ruwaza. Kuna nguo zenye michoro ya maua, kistari, rangi za wanyama.

Ndani ya duka la nguo, linaonekana kua duka la nguo za mitumba au duka ndogo la rejareja la nguo. Kuna nguo nyingi zilzopangwa kwenye maktaba na rafu. Upande wa kulia wa picha kuna safu ndefu za jaketi na suti zilizoninginia.

Sehemu ya ndani la duka la nguo, kuna nguo nyingi zilizopangwa kwenye raki za kuning'inia na pia zilizokunjwa kwenye rafu. Katika sehemu ya kati ya ukuta kuna bango kubwa lenye picha ya mwanamke, sehemu ya juu tu ya mwili wake na mikono yake ikiwa imeonekana. Chini ya bango hii kubwa kuna ishara nyeupe iliyoandikwa as seen on the TV kwa herufi kubwa nyeusi.

Duka la nguo za mitumba lililojaa bidhaa mbalimbali. Kuta za duka zina michoro yenye rangi angavu na mambo ya kijiometri ikiongeza mvuto wa kisasa. Rafu ndefu zimejaa nguo zikining'inia zikionyesha utenzi mpana wa mavazi.

Mashati yamepangwa vizuri juu ya meza yakiwa yamekunjwa na kuonyesha mikwaruzo mbalimbali kama mistari na rangi tofauti kama nyeusi, kijivu, pinki, nyekundu na kahawia.

Eneo la wazi lenye nyasi, lililokua na magari kadhaa yaliyokua yameegeshwa, likionekana kama eneo la maegesho lisilokua rasmi au kambi. Kuna miti mingi mirefu yenye majani membamba, na kwa umbali kuna hema nyeupe, zinazofanana na zile zinatumiwa kwenye hafla au matukio.

Watu watatu ndani ya chumba kinachoonekana kama maonyesho ya magari au saluni ya kuuzia magari. Katikati ya picha kuna mwanaume aliyevaa suti ya blue iliyokolea, shati jeupe na tai akishika kitabu

Chumba kikubwa, cha maonyesho ya magari, magari mengi ya kisasa na ya kifahari yenye rangi mbalimbali kama nyeusi, nyekundu, kijani kibichi na bluu yamepangwaa kwa uzuri kwenye sakafu nyeupe na ya mbao. Kuna pia maeneo ya mapokezi ya dawati yenye kompyuta.

Kundi la watu wakiwa katika eneo la wazi lenye nyasi na miti mirefu ambayo inaonekana kuwa ni miti ya Misonabari. Kuna magari kadhaa yaliyoparkiwa kwenye nyasi ikiwemo gari jeusi la aina ya Ashback lilo mbele.

Safu ya magari yaliyopangwa kwenye eneo la wazi lenye nyasi. Gari lililo karibu linaonekana kuwa na mikwaruzo kidogo au uharibifu. Nyuma ya magari yote, kuna miti mirefu ya aina mbali mbali. Anga ni safi na ya buluu, ikionyesha siku yenye jua. Mandhari inaonekana kuwa katika eneo la wazi, labda nje ya jiji au kwenye uwanja wa maonyesho ya magari.

Kuna matangazo ya mazishi ya mtoto aliyeitwa Ariana. Watu wengi wameketi chini ya hema na baadhi yao wakiwa wamesimama na wengine wakishiriki kwa njia mbalimbali pengine kwa kuimba au kutoa heshima zao za mwisho.

Gari jeupe aina ya Subaru likiwa limepaki nje, likionyesha upande wake wa nyuma wa kulia. Gari hilo lina rangi nyeupe na limefanya marekebisho kwenye rimu zake ambazo sasa zina rangi nyeusi na kijivu. Dirisha za nyuma zimepakwa giza.

Mwanaume na mwanamke wamesimama ndani ya chumba cha kuonyesha magari au duka la magari. Wote wawili wana tabasamu pana usoni mwao, ikionyesha furaha au kuridhika. Mwanaume aiyevaa suti ya kujivunia na shati la buluu, ana miwani na anaonekana akieleza kitu kwa mkono wake wa kushoto huku akishikilia komputa kibao.

Ndani ya gari ambapo kuna watu wawili, mbele upande wa dereva ameketi mwanamke kijana mwenye tabasamu pana anang'aa. Ana nywele zilizofumwa na amevaa sweta laini ya rangi ya mchanga juu ya shati ya buluu.

Sehemu ya nyuma ya gari la Subaru nyeusi likiwa na buti wazi. Buti inaonekana kuwa tupu na imeandaliwa kubeba mizigo. Milango ya nyuma ya gari pia imefunguliwa kidogo ikionyesha ufikiaji wa ndani wa gari. Sakafu ya buti imefunikwa na zulia jeusi.

Gari jeupe aina ya SUV inaonekana kuwa Subaru Forester likiwa limeegeshwa kwenye eneo lisilokuwa na lami. Gari hilo lina milango minne na kioo nyeusi. Kwa umbali nyuma ya gari kuna majengo kadhaa yenye ghorofa yakionyesha kuwa eneo hilo linaweza kuwa katika mazingira mijini.

Magari makubwa yanayojulikana kwa uwezo wake katika sehemu mbaya ambayo ya mabarabara. Ikiwa unatafuta gari kwa matumizi ya familia, biashara, vijijini au safari za mbali zenye changamoto. Hii ni chaguo bora.

Sehemu ya ndani ya gari ikionyesha viti vya nyuma na sehemu ya mbele ya abiria. Viti vya nyuma vimefunikwa kwa ngozi au kitambaa cha rangi ya kahawia hafifu. Sehemu ya kati ya viti vya nyuma kuna sehemu ya kupumzikia mikono iliyoinuliwa.

Lori la kubebea magari, likiwa nimebeba magari kadhaa meupe na meusi kwenye matabaka mawili. Lori hili limeegeshwa kwenye uwanja wa lami, labda nje ya kiwanda cha magari au bandari, juu ya trela, kuna gari jeupe la aina la Sedan lililowekwa mbele, na nyuma yake kuna gari leusi la Sedan.

Basi dogo la Toyota likiwa limeegeshwa kando ya njia ya udongo, labda katika eneo la porini au milima. Basi hili linaonekana kuwa limebadilishwa kwa ajili ya safari ya nje ya barabara, likiwa na matairi imara yanayofaa maeneo ya magumu.

Gari ndogo la abiria ambalo ni kama matatu limepaki karibu na jengo. Gari hilo lina rangi nyeupe na vibandiko vya mbwa mwitu mweusi chini ya taa za mbele na nembo ya jina inyofifia upande wa mlango. Lipo limeegeshwa chini ya muundo mkubwa wa paa la zege.

Gari dogo la abiria aina la Kia likiwa limeegeshwa mbele ya geti yenye mapambo ya chuma. Gari lina rangi ya kijivu isiyokolea. Mtazamo wa picha umechukuliwa kutoka mbele ya gari, ikionyesha grili ya mbele yenye nembo ya Kia katikati.

Gari dogo la rangi nyeupe, linaonekana kuwa la Suzuki alto likiwa limepakiwa barabarani. Gari hilo, limeelekeza mbele kabisa likionyesha sehemu yake ya mbele ikiwemo taa zake, grili yenye nembo ya Suzuki. Gari limepaki upande wa kushoto wa barabara ndogo ya udongo wa changarawe.

Magari mawili yaliyokuwa yameegeshwa kwenye eneo lenye nyasi. Gari lililo katikati ya picha ni jeusi linaonekana kuwa hashback au crossover labda subaru imprezza, lina dirisha zenye tint nyeusi na rimu za kuvutia zenye muundo wa rangi ya fedha na nyeusi.

Gari la kifahari aina ya SUV nyeusi, linaonekana kuwa imeegeshwa ndani ya chumba ya maonyesho. Gari hilo linaonekana likiwa safi na kung'aa likionyesha gridi yake kubwa na mbele yenye chuma na muundo wa kifahari.

Gari la kifahari la zamani, lenye rangi nyeusi, likiwa limeegeshwa kwenye barabara ndogo lenye lami. Gari hilo lina muundo wa kisasa kwa wakati wake. Nyuma ya gari hili, kuna miti mirefu yenye majani mabichi na mimea mingine, ikionyesha mazingira ya barabara ya makazi au yenye miti mingi.

Eneo la nje lenye magari kadhaa yaliyopaki kwenye nyasi likionekana kama sehemu ya maegesho au eneo la wazi. Mbele kuna mwanaume amevaa shati lenye michoro na suruali nyeusi akitembea kuelekea magari, akiwa amegeuza mgongo wake kwa mpiga picha.

Gari dogo la abiria aina la KIA likiwa limeegeshwa mbele ya geti lenye mapambo ya chuma. Nyuma ya gari, kuna geti la chuma lenye nakshi maridadi. Na nyuma ya geti, kuna miti au mimea mingine. Kwa ujumla, gari linaonekana kuwa katika hali nzuri na limeegeshwa kwenye eneo la wazi labda barabarani au kwenye uwanja wa nyumba.

Gari la kisasa aina ya Toyota likionyesha upande wake wa nyuma wa kulia likiwa limepaki kwenye eneo la nyasi karibu na ukuta. Gari hilo lina rangi ya kijivu iliyokolea au nyeusi iliyofifia kidogo.

Kundi la watu waliokusanyika katika eneo la wazi, ambalo linaonekana kuwa uwanja wenye nyasi. Kuna gari kadhaa, yaliyoegeza nyuma akiwemo gari jeusi na magari mengine meupe na meusi. Watu wametawanyika katika eneo hili, wengine wamesimama, wengine wameketi chini kwenye nyasi.

Mkokoteni mdogo wa kuuzia vyakula au bidhaa, ukiwa umefunikwa kwa mwavuli mkubwa wa rangi ya buluu. Mkokoteni huo una magurudumu madogo, manne na umeandikwa Farmers Choice kwa rangi nyekundu au nyeupe. Nyuma ya mkokoteni kuna maduka madogo.

Ndani ya soko au soko la watalii likionyesha bidhaa mbali mbali za kitamaduni na zawadi. Pande zote mbili za corridor kuu kuna vibanda vidogo vilivyojaa bidhaa za ufundi wa zawadi. Hizi ni pamoja na mifuko yenye rangi na miundo mbali mbali, sanamu za wanyama, vikapu vilivyosokotwa, nguo na vitu vingine vya sanaa.

Soko la wazi lenye shughuli nyingi, linaonekana kuwa mahali pa kuuzia matunda na mboga. Bidhaa mbalimbali kama vile viazi vitamu, ndizi, nyanya na mboga nyingine vimewekwa moja kwa moja chini au kwenye meza za chini. Watu kadhaa wanaonekana wakifanya biashara, wengine wakiwa wamekaa, na wengine wakitembea.

Sehemu ya soko la mboga ambalo lina bidhaa nyingi kama matango, pilipili hoho ,biriganya, tangawizi, pilipili mbuzi, ndimu na majani ya mboga. Bidhaa hizi zimepangwa kwa mpangilio mzuri katika vikapu na masanduku.

Ndani ya jengo kubwa la soko lenye gorofa nyingi likiwa na vibanda vingi vinavyouza bidhaa mbalimbali hasa nguo na ufundi wa mikono. Kuna ngazi za kupanda na kushuka zikielekea kwenye viwango tofauti vya soko. Kuta za soko zimepambwa kwa bidhaa zilizoning'inia kama vile vitambaa vya rangi mbalimbali.

Ndani ya soko kubwa lenye shughuli nyingi, inaonekana kua soko la vyakula hasa matunda na mboga. Kuna makundi ya watu wengi wao wakiwa wafanya biashara na wateja, wakizunguka na kufanya biashara. Mbele ya picha, kuna masanduku makubwa ya mbao yaliyojazwa matunda mbalimbali.

Soko la mboga ambapo mama mchuuzi ameketi akiuza mazao mbali mbali ya chakula. Mama mchuuzi yupo upande wa kushoto akichambua mboga kwenye bakuli. Mazao yanaonekana ni: pilipili hoho, vitunguu maji, nyanya, viazi, matango, maharagwe na mengineyo.

Kuna aina mbili za mboga zilizopangwa kwa ajili ya kuuza au kuhifadhi. Aina ya kwanza ni mboga ya kijani yenye madoa ya manjano na kahawia. Aina ya pili ni mboga lenye umbo la kipekee na rangi ya kahawia nyepesi. Mamboga haya yote ni maarufu kwa matumizi ya kupika supu.

Soko la wazi au sehemu ya maonyesho ya bidhaa za mikono, maarufu kama sanaa za kienyeji au vinyago vya kiafrika. Bidhaa nyingi za sanaa zimetandikwa chini kwenye mikeka au vitambaa na vinaonekana kuwa vya kuvutia watalii au wapenda utamaduni.

Lango kuu la soko lenye shughuli nyingi linaloitwa Kikuyu modern Market kama inavyoonekana kwenye bango kubwa lililo juu la lango. Bango hilo linaonyesha sehemu mbalimbali za soko. Chini ya bango kuna notisi za saa za kisasa za soko.

Kumbi lenye shughuli nyingi lililojazwa na saana za kiafrika hasa picha zilizochorwa kuna aina mbalimbali za uchoraji zilizowekwa kwenye kuta na meza zikionyesha mandhari ya kitamaduni, wanyama na picha za wanawake wa kiafrika.

Lundo kubwa la viatu, hasa sandali, na kanda zikiwa zimewekwa kwenye meza, au uso uliowekwa kitambaa cheupe. Viatu hivyo viko katika rangi mbalimbali angavu, kama vile bluu, nyekundu, zambarau, njano, kahawia, na kijani, zikionyesha aina na mitindo tofauti.

Eneo la soko au duka kubwa la bidhaa mbali mbali likionekana kuwa na vitu vingi vilivyopangwa kwa ajili ya kuuza. Picha imepigwa kutoka juu ikionyesha mpangilio wa duka na ngazi zake. Kwenye ghorofa ya chini kuna vibanda au rafu za matunda na mboga kama ndizi, machungwa zilizopangwa vizuri.

soko la ndani ambapo watu wanauza na kununua matunda na mboga. Kuna mboga mbali mbali kama vile karoti, nyanya, vitunguu, viazi, hoho, sukuma wiki, pilipili na vitunguu saumu.

Rundo la bidhaa zenye rangi mbali mbali zinaonekana kuwa zimetengeneza kwa shanga. Bidhaa hizi ni za aina tofauti, zikiwemo vikapu vidogo, vikuku na vitu zingine vya mapambo na vya matumizi vimepangwa kwa wingi vikionyesha rangi angavu kama vile nyekundu, bluu, kijani kibichi, ngano, nyeusi na rangi za udongo.

Soko la wazi au banda la kuuzia viatu na nguo, likiwa na bidhaa nyingi zilizopangwa. Katikati ya picha kuna safu ndefu za viatu vya aina mbalimbali, zikiwemo raba, buti ,na viatu vya kawaida. Vikiwa vimetandikwa juu ya kitambaa cha njano, kinachoonekana kama meza.

Soko inayouzwa vifaa vya jikoni vinavyotengenezwa kwa chuma au bati, majiko ya makaa na kuni. Majiko haya ni ya chuma yanayofunikwa kwa rangi mbalimbali. Sufuria na vyungu vya chuma.

Lori ya kijani kibichi likiwa limepakia magunia mengi ya vitunguu nyekundu. Vitunguu hivi vimefungwa kwenye mifuko ya nyavu nyekundu na baadhi viko ndani ya lori na vingine vimepangwa chini ya pembeni ya lori. Watu wawili wanaonekana wakijishughulisha vitunguu hivyo.

Ndani ya soko labda baada ya saa za biashara au kabla hazijaanza kwani hakuna wafanya biashara wala wateja wanaonekana. Kuna meza au vibanda vingi vya mbao vilivyopangwa kwa safu ambavyo kwa kawaida hutumiwa kuekea bidhaa.

Mwanamke amesimama kwenye duka au soko la mboga na matunda. Mwanamke huyu ambaye anaonekana kuwa mfanya biashara ana nywele zilizofumwa na amevaa shati la rangi ya kijani na manjano lenye michoro au aproni yenye rangi ya kijani nyeupe yenye mistari ya mraba. Anatazama moja kwa moja kwenye kamera akionekana kuwa ana tabasamu hafifu.

Duka au soko la sanaa na ufundi wa kiafrika likiwa limejaa bidhaa mbali mbali za kuchonga kutoka mbao. Katikati ya picha kuna ngazi zinazoshuka chini na chini ya ngazi hizo kuna sanamu kubwa ya mwanamke iliyochongwa kwa mbao yenye rangi ya kahawia iliyokolea.

Eneo la barabara lenye shughuli nyingi, linaonekana kuwa soko au eneo la biashara ya mitaani. Upande wa kulia wa barabara, kuna safu ya vibanda vidogo, vilivyojenga kwa miundo rahisi, zikizuia nguo zilizoning'inia kwa rundo la bidhaa chini. Watu kadhaa wanaonekana wakitembea, na kununua bidhaa.

Rundo kubwa la matango yaliyokaushwa au matunda ya mti matango yaliyotawanyika kwenye ardhi. Matango hayo yana maumbo na ukubwa mbalimbali; baadhi yakiwa madogo na ya mviringo na mengi yakiwa marefu na yenye umbo la chupa. Yana rangi ya kahawia au udongo.

Soko lenye shughuli nyingi katika eneo linaloonekana kuwa maskini au makaazi duni, labda katika nchi ya Afrika. Kuna umati mkubwa wa watu, wauzaji na wanunuzi wakiwa wamekusanyika sokoni.

Soko la wazi lenye shughuli nyingi likiwa na mabanda mingi yaliyojaza bidhaa mbali mbali, katika sehemu ya mbele kuna utenzi mkubwa wa vyombo sahani na sanamu ndogo zinafanana na zile za kiswahili au za kiafrika zikiwa zimewekwa kwenye meza.

Jengo refu la ghorofa ambalo linaonekana kuwa makazi ya kuishi au ghorofa ya kukodisha likiwa bado linaendelea kujengwa au limekamilika hivi karibuni. Jengo hilo linakuta za matofali ya saruji yasiyopakwa rangi yaliyochorwa mistari ya rangi ya kahawia nyekundu.

Mandhari pana ya jiji la Nairobi ikionyesha msongamano wa majengo, na maeneo mbalimbali. Mbele ya picha, kuna majengo ya chini, baadhi yakiwa yameanza kuchakaa na mengine yakiwa na paa za bati au la vyuma.

Jiko la kisasa lenye mpangilio mzuri. Lina sini ya kisasa, jiko la gesi, kabati lenye mvuto na dirisha kubwa linaloruhusu mwangaza mwingi kuingia. Jiko hili linafaa kwa matumizi ya kisasa na linaonyesha usafi na ustaarabu

Eneo kubwa la ardhi wazi likifunikwa na nyasi kavu zenye rangi ya kahawia manjano ,likionyesha hali ya ukame au kwamba eneo hilo halijalimwa kwa muda. Mbele ya picha kuna nguzo mbili za uzio rahisi zilizotengenezwa kwa miti ,zikiweka alama ya mpaka kwa eneo hilo.

Jengo refu la kisasa lenye ghorofa nyingi likiwa na rangi ya buluu hafifu na balkoni nyeupe za kisasa. Jengo hili lina madirisha mengi. Kwa chini ya jengo kuna maduka au ofisi zilizo na milango na vioo nyeusi zinayopendeza.

Majengo kadhaa yaliyojengwa kwa mtindo wa kitamaduni yakitumia mbao na kuezekwa kwa paa za nyasi au makuti. Majengo haya yanaonekana kuwa hoteli, makazi ya watalii au migahawa yanayotengenzwa kwa mbao za rangi ya kahawia.

Majengo mawili marefu yalio karibu, yakiangaliwa kutoka chini, kuelekea juu. Yakipambana na anga safi ya bluu. Jengo la kushoto, lina rangi ya kijani mzaituni, na limepambwa kwa mawe ya kijivu. Lina madirisha lenye grili, la chuma.

Nyumba ya kisasa ya kifahari yenye gorofa mbili, iliyojengwa kwa mtindo wa kisasa na rangi za kupendeza. Nyumba hiyo ina kuta za rangi ya krimu na beji na paa la rangi ya kahawia, ina madirisha makubwa mengi, baadhi yakiwa yamewekwa wima na mengine yakiwa mapana, yanayoruhusu mwanga mwingi kuingia ndani.

Eneo la mchanganyiko wa makazi au ujenzi mpya likionekana kuwa kando ya barabara katika eneo la mjini, au nusu mijini, nyuma ya ukanda wa kijani, kuna nyumba kadhaa zilizoonekana kuwa za kisasa au za makazi, zina paa za vikae vya rangi ya chungwa, kahawia au kuta zenye rangi nyepesi.

Nyumba ya kisasa ya ghorofa imepakwa rangi ya manjano na kijivu. Dirisha kubwa Ia mviringo inayoonekana upande wa kulia wa jengo. Mbele ya nyumba, kuna bustani iliyotunzwa vizuri yenye vichaka vya kijani kibichi na maua ya manjano yanayong’aa.

Majengo mawili marefu ya ghorofa yanaonekana kuwa mapya au yaliyokarabatiwa yakiwa na rangi ya kijivu au balkoni nyeupe. Anga ni ya buluu safi na mawingu meupe yaliyotawanyika. Majengo hayo yanafanana kwa muundo na kila moja lina balkoni nyingi zenye vizuizi vyeupe.

Eneo kubwa la ujenzi wa majengo ya gorofa yakiwa katika hatua mbalimbali za ukamilishaji. Upande wa kushoto na kulia wa picha, kuna majengo marefu yenye ghorofa kadhaa yaliyokamilika kwa kiasi kikubwa yakiwa na rangi ya kahawia na kijivu.

Bango la kampuni ya mali inayoheshimika NW Realite linatoa huduma za upangishaji na usimamizi wa mali, bango hilo limewekwa katika eneo la mji lenye shughuli nyingi na lina taarifa za mawasiliano kwa wateja wanaohitaji huduma zao.

Jengo la ghorofa mbili au tatu likiwa na mabango mengi ya matangazo, yaliyobandika kwenye ukuta wake. Jengo linaonekana kuwa la zamani kidogo, likiwa na kuta za mawe au simiti, iliyopakwa rangi ya manjano hafifu, na paa na vigae. Kuna bango kubwa jeupe lililoandikwa, TV Smart Agencies Property Managers To Let.

Bango la rangi ya kijani kibluu lenye maandishi meupe juu ya bango yameandikwa maneno Pearl Court na chini yake Northlands view chini ya hayo kuna maandishi madogo yanayo sema controlled development area . Bango hilo limewekwa kwenye nguzo mbili za chuma na limesimama juu ya ardhi yenye changarawe na mimea michache.

Pembe za juu za majengo mawili dhidi ya anga safi ya buluu. Jengo la karibu, Lina rangi ya kahawia machungwa na Lina madirisha mengi ya mraba. Paa yake ina rangi ya waridi nyekundu. Jengo la mbali linaonekana kuwa na rangi sawa na linatoa mwangaza kutoka upande wake wa juu.

Jengo refu la ghorofa ambalo likipambana na anga safi ya buluu yenye mawingu machache. Mbele yake kuna ua wa nje mweusi na ukuta na pia nyaya zinazo ning'inia zenye taa ndogo labda kwa ajili ya mapambo.

Mandhari ya mijini yenye majengo marefu na mabango ya matangazo. Katikati ya picha kuna bango kubwa la matangazo linaloonyesha jengo refu la kisasa ambalo linaonekana kuwa jumba la kifahari. Bango hilo lina habari kuhusu jengo hilo.

Majengo mawili marefu yaliyojengwa katikati ya mazingira ya mjini yakiashiria ukuaji wa majengo au maendeleo ya mji kama Nairobi. Jengo la kushoto ni refu, lina rangi ya njano hafifu au chokaa na lina muundo wa mraba usio na maandishi wazi.

Jengo kubwa la kifahari linalofanana na makazi ya kisasa au hoteli likiwa na bustani nzuri na eneo la maegesho. Jengo hilo lina kuta za rangi ya kahawia njano zilizojengwa kwa mawe au vigae na limepambwa kwa madirisha makubwa yenye fremu za mbao za rangi nyeusi.

Jengo lenye mtindo wa kipekee, uwezekano mkubwa ni sehemu ya mapumziko au hoteli, paa zake zimetengenezwa kwa nyasi au makuti, na zina tabaka nyingi, zikionyesha usanifu wa kitamaduni. Kuta za jengo zinaonekana kuwa zimetengenezwa kwa mbao au mianzi.

Majengo mawlili yenye rangi tofauti na usanifu wa kipekee, yakisimama chini ya anga safi ya buluu. Jengo lilio mbele lina rangi ya njano nzito na mistari ya rangi ya zambarau iliyo wazi kwenye kingo za ukuta.

Jengo refu la ghorofa linalojengwa likiwa bado katika hatua ya ujenzi wa kimuundo wa kisasa. Jengo hili limejengwa kwa kutumia matofali ya saruji na linaonekana kuwa na ghorofa nyingi.

Jengo la biashara lenye ghorofa kadhaa. Ghorofa ya chini ina maduka ambayo yamefungwa. Sehemu ya juu inaonekana kuwa ya ofisi au sehemu ya kukaa na imefunikwa na bati. Pia kuna madirisha mengi ya vioo.

Rafu nyingi ambazo zimejazwa na mayai yaliyopakiwa kwenye maduka makubwa au soko. Mayai yawekwa kwenye trei au vifunganisho vya plastiki na yamepangwa kwa ustadi kwenye rafu. Baadhi ya vifunganishio vina lebo za bei zinazooekana zikionyesha bei mbalimbali.

Eneo la bidhaa kavu katika duka la jumla au la rejareja kuna karatasi kubwa za plastiki zilizojaa bidhaa mbalimbali kama vile matunda yaliyokaushwa, mbegu ya karanga, mikate midogo, nafaka na vipande vya nazi.

Sehemu ya duka kubwa au duka la vyakula, lililotenga eneo maalum, kwa ajili ya bidhaa za kilimo hai. Bidhaa za kilimo hai, kuna rafu au vibanda vilivyojaa matunda, na mboga mbalimbali, zikiwemo matikiti maji, mboga na mboga za majani.

Ndani ya duka kubwa la kisasa linaonekana kuwa duka la bidhaa za vyakula. Kuna safu mingi za rafu zilizojaa bidhaa mbalimbali na juu ya vichochoro kuna mabango makubwa yanaonyesha bei na ofa. Wateja kadhaa wanaonekana wakitembea na mikokoteni ya ununuzi.

Ndani ya duka kubwa, labda duka la jumla. Safu ndefu za rafu imejaa bidhaa mbalimbali hasa ipi chokoleti na vitu vingine vya vitafunio vikiwa vimepangwa vizuri. Bidhaa zingine zimepakiwa kwenye paketi kubwa ziking'ing'nia kwenye ndoano huku zingine zikiwa zimepangwa kwenye rafu chini.

Sehemu ya duka kubwa la vifaa vya elektroniki au maduka makubwa ikionyesha safu ya mashini za kufulia. Vimepangwa kwa mstari kwenye onyesho refu jeupe na kila mashini inaonyesha label ya LG. Mashini hizi ni za rangi tofauti zikiwemo fedha na kijivu zote zikiwa na milango ya mbele ya glasi.

Ndani ya duka kubwa au maduka makubwa ambapo wateja wanatembea kati ya njia zilizojazwa bidhaa. Mbele ya picha kuna sehemu ya bidhaa mpya ambayo vile matunda na mboga zilizopangwa kwenye meza au vibanda. Baadhi ya wateja wanaonekana wakichagua bidhaa.

Ndani ya duka kubwa la bidhaa. labda duka kuu ya reja reja ikiwa na rafu ndefu, zilizo jaa bidhaa mbalimbali. Rafu upande wa kushoto zimejaa sabuni za unga, sabuni za maji, na bidhaa nyingine za kusafisha zikiwa zimepangwa kwa rangi na chapa.

Duka la kisasa la jumla linaloitwa Chandarana Foodplus. Ndani yake kuna wateja wanaonekana wakitembea na kuchagua bidhaa na rafu za matunda na mboga zinaonekana kushoto. Madirisha makubwa ya kioo yanayoruhusu mwanga kuingia na kuonyesha sehemu ya ndani.

Sehemu ya ndani ya duka la rejareja inayoitwa CLEANSHELF FRESH MART ,ambapo mbalimbali za usafi na matumizi ya kila siku. Imepangwa kwa utaratibu mzuri ni mazingira ya kisasa safi na yanawavutia wateja kufanya ununuzi kwa urahisi.

Eneo la duka kuu au soko kubwa ambapo bidhaa za chakula kavu, hasa nafaka, karanga, na matunda yaliyokaushwa zinauzwa kwa wingi. Bidhaa hizi zimepangwa kwa umaridadi katika vyombo vya wazi vya plastiki. Vilivyopangwa kwenye rafu za ngazi.

Sehemu ya ndani ya duka kubwa au duka la jumla, likiwa na rafu ndefu zilizojazwa bidhaa mbali mbali. Upande wa kushoto wa picha kuna rafu ndefu zilizojaa bidhaa za nyumbani kama vile karatasi ya choo na taulo za karatsai zikiwa zimefunganishwa kwenye paketi kubwa.

Ndani ya duka kubwa la kisasa linaonekana kama duka kuu au duka la jumla. Picha imepigwa kutoka juu ikionyesha mpangilio wa duka hilo. Kuna rafu nyingi zilizojazwa bidhaa mbali mbali zikiwemo vinywaji, bidhaa za chakula na vitu vingine vya matumizi ya nyumba zilizo pangwa vizuri.

Sehemu ya ndani ya duka kubwa au duka la jumla likiwa na rafu ndefu zilizo jazwa bidhaa mbali mbali upande wa kushoto na katikati kuna rafu nyeusi zilizo jaa vinywaji katika chupa za aina tofauti na ukubwa pamoja na bidhaa nyingine zilizopakiwa kwenye vifunganisho vidogo vidogo.

Sehemu ya ndani ya duka kubwa la kisasa, linaonekana kuwa duka la bidhaa za vyakula au soko la bidhaa safi. Sehemu hii inaonekana kuwa na idara za matunda mboga na bidhaa nyingine. Kuna meza na masanduku mengi yaliyojaa matunda na mboga mbalimbali, ikiwemo ndizi, machungwa na mboga za kijani.

Duka kubwa la rejareja, bidhaa ziko kwenye rafu zilizopangwa kwa usafi na mpangilio mzuri wa kuvutia, kuna sehemu ya matunda bidhaa za mkate na vyakula vya aina mbalimbali kama virungo.

Ndani ya duka kubwa au duka la nguo ambapo kuna meza ndefu yenye nguo zilizorundikwa juu yake bila mpangilio maalum. Meza hizi zina mabango kubwa mekundu ya maandishi discount yanaonyesha punguzo la bei.

Rafu za duka kubwa zilizojazwa na bidhaa. Sehemu kubwa ya picha imejaa makopo ya maziwa ya unga labda fomula ya watoto wachanga au maziwa mengine ya unga yaliopangwa vizuri kwenye rafu. Makopo mengi yana rangi ya manjano na yana maandishi makubwa.

Ndani ya duka kubwa la kuuza vifaa vya nyumbani na elektroniki, kuna safu mbili ndefu za majiko ya gesi na umeme upande wa kushoto wa picha na safu za televisheni zenye skreeni kubwa na vifaa vingine vya elektroniki. Upande wa kulia wa picha, watu wawili wanaonekana wakitembea kwenye duka, wakitazama bidhaa mbalimbali ya duka kubwa la kuuza vifaa vya nyumbani.

Sehemu ya ndani ya duka kubwa la rejareja ikionyesha safu ndefu za rafu zilizojaa vinywaji mbalimbali. Rafu zote zimejaa chupa za vinywaji zikiwemo juisi za matunda zikiwa za rangi ya chungwa na kijani kibichi, soda na vinywaji vingine kuna utofauti wa rangi za chupa kuonyesha aina tofauti za vinywaji.